Hiki ni kitabu cha kiada cha shule. Jina la kitabu ni Longhorn Computer Science Learners Book. Kinaonekana kuwa cha darasa la saba kama inavyoonyeshwa na nambari saba kwenye jalada. Kifuniko cha kitabu kina picha ya mkono uliovaa glavu za buluu ukishika chipu ya kompyuta.

Watu watatu wanacheza mpira wa miguu. Mtu mmoja amevaa jezi nyekundu na mwingine amevaa jezi ya manjano. Wanakabiliana wakijaribu kupata mpira ulio hewani. Kuna mti mkubwa nyuma yao na jengo pia linaweza kuonekana.

Jengo hili la kisasa lina ghorofa kadhaa. Sehemu ya juu ya jengo hili ina muundo wa paa unaoelekeza juu. Kuna rangi tofauti kwenye jengo kama vile buluu, nyeupe, manjano na machungwa. Inaonyesha muundo wa kipekee wa usanifu wa kisasa.

Hili ni darasa lililopangwa vizuri sana. Kuna viti vingi. Baadhi ya viti hivi ni viti vyeupe. Kuna kompyuta kando kando ya darasa, zote zikiwa zimezimwa huku moja ikiwa imewashwa. Kuna pazia kwa mlango.

Mwanamke mmoja anafanya mazoezi ya kuinua mzigo katika gimu, amevaa shati jekundu na suruali nyeusi akiwa ameketi kwenye kiti cha mazoezi. Mazingira ya gimu yanahusisha vifaa vya nyekundu za mazoezi na uwanda wa kufanyia mazoezi.

Kikundi cha watu wakiwemo wanariadha wamesima ma nyuma ya cheki kubwa, wanariadha hawa wamevaa sare zinazofanana zenye rangi nyekundu na kijani, mmmoja wao ameketi kwenye kiti cha magurudumu, chiki kinaonekana kuwa na kiasi kikubwa cha pesa.

Mahali pa kazi pa ofisi pana kompyuta na vifaa vya kazi. Kuna kompyuta nyeusi iliyowekwa kwenye meza pamoja na keyboard chake. Kuna kikombe chenye kalamu na penseli, kilichowekwa karibu na kompyuta. Screen ya kompyuta ina alama inayosema, "Internet Facility Is Strictly For Educational Purpose Only".

Kuna bango lililowekwa kwa mlango ambalo lina maandishi kwa kiingereza yanayosoma hivi "When you enter this room, learning is fun and cooperation is expected. Our positive attitude and mutual respect are part of everything we do and say".

Dawati hili lina komyputa mbili kila kompyuta ina kibodi yake na vitabu kadhaa na karatasi vilvyo tapakaa dawati linaonekana kuwa sehemu ya ofisi au chumba cha kompyuta.

Jengo la shule liko kwenye mtaa wa kijiji. Jengo hili lina milango na madirisha mengi. Limechorwa kwa rangi ya samawati. Juu ya jengo kuna nembo yenye mahandishi, Miche Bora Primary and Nursery School . Kuna watu watatu wanaotembea mbele ya jengo. Mtu mmoja mwingine yuko kwenye ngazi akifanya kazi ya kumaliza ujenzi ya sehemu ya juu.

Kundi la watu wamevalia nguo nyekundu, wengine wamevalia kofia nyeusi. Wawili kati ya watu hawa wako kwenye viti vya gurudumu. Wanaonekana kuwa kwenye jukwaa au eneo la sherehe.

Jina la chuo limeandikwa juu ya lango .Kwale teachers training college .Kuna ua refu la chuma linalozunguka chuo. Kuna kibanda kidogo ya ndizi mbele ya lango. Mbele ya lango kuna mmea kidogo wa kijani.

Uwanja wa kijani wenye nyasi nadhifu, umezungukwa na miti mingi. Katikati ya uwanja huo, kuna mlingoti wa bendera, pia kuna kuna tangi la maji la plastiki jeusi karibu na mlingoti. Kuna jengo lenye paa la bati na viti vichache vinavyoonekana.

Wanaume wawili wanacheza mpira, wote wawili ni watu wenye ulemavu wa mguu mmoja. Wanatumia magongo maalum ya kutembelea kucheza. Mmoja amevaa fulana nyekundu na mwingine ya kijani.

Ukuta huu ni wa shule ya awali na msingi ya Japhet. Kuna bango lenye maandishi knowledge is power . Mtu mmoja anaonekana akichota maji kutoka kwa water kiosk . Chupa kubwa ya plastiki imewekwa chini kwa ajili ya kujaza maji.

Mwanamke mmoja anapiga simu kando ya wanawake wawili wanaotembea nje ya shule ya sacred heart iliyo na mlango ya rangi nyeupe na nyeusi. Kuna miti kubwa pamoja na nyumba ya ghorofa.

Mtu mmoja anavuta makasia, anavaa fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya. Ameketi kwenye mashua ya mchepuko iliyopo majini. Maji yanachuruzika kwa kasi nyuma ya mashua kutokana na mwendo.

Jengo la chuo cha "KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE" tawi la Mombasa, lina rangi nyeupe nyekundu na ya manjano, gari jeupe limeegeshwa mbele ya jengo hili. Kuna sehemu ya chini ya jengo ambayo ni kivuli, labda sehemu ya maegesho au mapokezi.

Mabango mawili ya shuke yenye jina shimo la tewa yamo nje. bango kubwa liko mbele likiwa limeandikwa kwa maandishi makubwa. Juu ya bango kuna nembo ya Kenya na maandishi ya Ministry of Education. Kuna miti na majani yanayoonekana kwa upande wa kulia. Bango lingine dogo liko nyuma karibu na lango la kuingililia shuleni.

Kwenye ukuta wa jengo lenye paa la rangi ya kahawia kuna michoro ya wanyama kama twiga, tembo, na punda mlia. Kuna bustani ndogo ya nyasi na mpaka kidogo ya kijani. Mlango mmoja unaonekana ukiwa na mapambo ya karatasi ya rangi.

Darasa lina madawati na viti vya wanafunzi madirisha Yana mapazia ya rangi ya zambarau juu ya madawati kuna karatasi na vitabu vilivyopangwa, pembeni kuna meza ya mwalimu yenye vitabu vingi na karatasi darasa linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri.

Jengo hili ni la Shule ya Msingi ya Kwa jomvu. Jengo hili ni la utawala. Kuta za jengo zimechorwa maandishi na nembo ya shule. Rangi za jengo ni kijani nyeupe na ya buluu kwenye paa.

Lango kuu la chuo cha kiufundi cha Mombasa limejengwa kwa mawe meupe na lina mapambo, kuna watu kadhaa wanaoingia kwa chuo hicho mazingira ya chuo ni safi na inazungukwa na miti na maua.

Jengo la shule lina rangi ya manjano yenye mipaka ya rangi nyeusi. Kuna maandishi yanayoonyesha sehemu ya ECD unit . Watu wawili wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na ukuta wa shule. Kuna miti na minazi nyuma ya majengo ya shule.

Mwanamune mmoja, akiwa amevalia suti na tai, anaongea kutumia mikrofoni nyeusi, akiwa ameshikilia karatasi ndogo nyeupe. Nyuma yake kuna picha ya manjano iliyoandikwa Kenya Institute of Special Education. Maandishi yamo kwa rangi nyeusi.

Mwanamichezo aliyevalia jezi la Kenya anaonekana akiwa na furaha. anashikilia bango lenye maandishi, "Paris 2024 Qualified." Hii inaashiria kuwa amefuzu kushiriki michezo ya Olimpiki ya Paris mwaka wa elfu mbili ishirini na nne. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya nje yenye ukungu au mvua.

Mwanaume mmoja anatembea kando ya barabara karibu na shule ya Sacred Heart High School kuna posta ambayo imeandikwa Catholic Archdiocese of Mombasa Sacred Heart High School maandishi yameandikwa kwa rangi nyeupe ya nyueusi.